Hawa ni watu wawili wakitumia kifaa cha matibabu labda cha uchunguzi wa macho au kifaa kingine ya kliniki. Mtu mmoja amevaa koti jeupe la daktari, amekaa na macho yake yameelekezwa kwenye kifaa hicho. Mtu mwingine amevaa tishati nyeusi, yuko karibu naye akisaidia au kutoa maelekezo kuhusu matumizi ya kifaa hicho. Inaonekana hali ya uchunguzi wa kimatibabu.

Mfanyikazi wa afya anamchanja mtoto. Mtoto anaonekana ameketi na anapokea sindano kwa utulivu huku mfanyikazi wa afya akiwa amevaa sare ya kazi na glavu kwa ajili ya usalama na usafi.

Kliniki ya rununu iliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Hiyo ni gari kubwa jeupe lenye maandishi Beyond Zero Mobile Clinic . Upande wake ina nembo ya plus ya buluu inayohusiana na huduma za afya. Karibu kuna kundi la watu waliokusanyika, baadhi wakiwa wameketi kwenye meza ndogo za plastiki zenye viti vyeupe. Wakionyesha kuwa wanashiriki katika shughuli fulani zinazohusiana na huduma.

Hii ni gari maalum la huduma za afya likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti. Gari hili lina nembo ya moyo na maandishi yanayoashiria kuwa ni gari la kutoa huduma za matibabu au kuchunguza uchunguzi wa afya.

Kuna watu watatu katika chumba kinachoonekana kuwa cha matibabu. Mtu mmoja amelala chini akiwa anapokea matibabu, huku daktari na msaidizi wake, wote, wakiwa wamevaa nguo za kujilinda, maski na miwani wakimwagalia na kumtibu mgonjwa.

Kulinganishwa kwa meno ya mtu kabla ya matibabu au mchakato fulani wa kung'arisha meno. Upande wa kushoto unaonyesha meno yenye rangi ya asili labda yakiwa na madoa kidogo. Upande wa kulia unaonyesha meno yale yale yakiwa yameng'arishwa zaidi yanaonekana kuwa meupe.

Kituo ya afya wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga wakitoa huduma ya afya kwa mtoto aliye kwenye kiti. Wahudumu wanaonekana wakifanya kazi katika mazingira ya nje, chini ya mti na kuna vifaa vya matibabu mezani. Mtoto amelala kwenye kiti huku akishikwa na muhudumu, inaashiria kuwa huduma inayotolewa inaweza kuwa ya uchunguzi au matibabu.

Msaidizi wa msalaba mwekundu akiwa amevaa sare nyekundu anasaidia watu wawili kuvuka eneo lenye maji au matope. Nyuma yao umati mkubwa wa watu wamekusanyika, wakitazama wakionyesha ishara ya mkusanyiko wa jamii au tukio muhimu.

Eneo lenye watu limefunikwa na dimbwi la maji, likionyesha hali ya mafuriko au barabara iliyojazwa maji. Baadhi ya watu wanajaribu kupitia majini huku majengo yakionekana nyuma.

Hili ni gari la wagonjwa la St.John Ambulance likiwa limesimama nje labda katika eneo wazi lenye miti nyuma. Gari hilo lina rangi nyeupe na madoa ya kijani na manjano na lina taa dharura za blue na nyekundu juu ya paa. Upande wa kulia kuna mtu anaonekana akitembea mbali na karibu.

Huu ni ulimwengu wa chini ya bahari wenye matumbawe, luluki na vivuli vya kahawia na machungwa. Eneo hili limefunikwa na viumbe hai vya baharini na mazingira yaliyopo yanaakisi utulivu na uwazi mkubwa. Uwepo wa samaki wadogo unadhibitisha uhai huko ndani.

Huu ni msitu wa miti mirefu ambapo kuna mnyama anayeonekana kama kulungu au swara, amelala chini labda amekufa. Eneo linaonekana kuwa kame kidogo na kuna mawe machache yametawanyika ardhini.

Zimamoto, ikiwa na nguo za kujikinga na kofia ya majano. Akijaribu kuzima moto mkubwa unaowaka jengo ndogo la mbao. Moshi mwingi na miale ya moto inaonekana ikiendelea kutoka kwenye jengo hilo lililokuwa likiteketea.

Hii ni mizani ya rangi nyeupe inayofanana na mizani ya kupimia watoto au mizani ya jikoni ikiwa na skrini na vijiti na vitufe kadhaa mbele. Imewekwa juu ya sehemu yenye giza inayofanana na meza.

Kifurushi cha dawa cha panadol extra. Lebo inaonyesha kuwa ni Firm-coated tablet zenye paracetamol. Pia inasema Extra effective Painkiller na Gentle on the stomach , na inataja kuwa ina vidonge ishirini na nane na lebo pia ina nembo ya GCK na Faster Absorbed .

Hii ni chupa ndogo ya dawa ya chanjo yenye lebo Bluvax, kwa ajili ya kuchanja kondoo, iliyotengenezwa na taasisi ya uzalishaji wa chanjo za mifugo, Kenya Veterinary Vaccine Production Institute.

Mtoto mdogo msichana anapokea chanjo ya mdomo au matone . Ameinua kichwa chake juu na kinywa wazi huku mkono wa mtu mzima ukishikilia chupa ndogo au kupima matone ya kudondosha kitu mdomoni mwake.

Mchezaji wa soka anaonekana amelala kwenye nyasi bandia akiwa ameshika goti lake huku mpira wa miguu ukiwa karibu naye. Anaonekana kuwa katika maumivu au amepata jeraha.

Miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi na vigogo vyekundu. Inaonekana ikifika angani. Anga ya samawati isiyo na mawingu inaonekana nyuma, ikipendekeza hali ya hewa na jua nzuri.

Mmea unaoneka ukuwa na majani ya kijani kibichi na maua iliyo kauka yenye rangi ya kahawia unasimama karibu na ukuta wenye rangi ya udongo huku baadhi ya majani yakionyesha dalili ya kukauka.

Huu ni mmea wenye majani ya kijani ukiwa katika mazingira ya nje ukiangaziwa na mwangaza wa jua unaopenya kupitia majani.

Mti mdogo wenye majani marefu membamba na kijani kibichi, huenda ukawa mti wa rosemary au aina nyingine ya mmea wenye majani yanayofanana. Umepandwa kweye ardhi na mengine inaonekana kuzunguka eneo hilo ikiwemo mimea mirefu yenye majani membamba upande wa kulia.

Mmea wa nyanya uliojaa matunda mabichi bado hayajaiva. Unaonekana kutuzwa kwenye udogo ulio na mimea mengine midogo midogo karibu labda vitunguu au mboga nyingine. Mazingira yanaonyesha uwazi na miti mingine kwa umbali.